Mtu anafanya usafi karibu na ukuta wenye ujumbe wa kuhamasisha matumizi ya maji safi na usafi wa mikono. Michoro na maandishi yanatoa elimu ya afya kwa jamii. Mazingira haya yanasisitiza kinga dhidi ya magonjwa.

Muuzaji bidhaa amesimama kwenye kibanda kilichojaa mitungi ya unga, vinywaji na mapambo ya mikono na shingoni. Mwavuli wa waridi unalinda eneo hilo dhidi ya jua. Biashara hii ni ya mitaani na ina mvuto wa rangi na utamaduni.

Muuguzi aliyevalia sare nyeupe na mistari ya bluu anashika kidole cha mgonjwa kwa ajili ya huduma ya kiafya mgonjwa amevaa gauni jeupe lenye maua ya rangi ya chungwa na hereni za dhahabu.

Sindano iliyo na sindano imewekwa karibu na chupa ya chanjo ya surua, rubela na matumbiwitumbwi yenye kofia ya kijani. Dawa za rangi ya machungwa na buluu zipo nyuma pamoja na pakiti za vidonge. Mandhari yanadokeza mazingira ya kitabibu au maabara ya dawa.

Mapokezi ya kliniki ya meno yamepabwa maandishi ya dental care ukutani televisheni imefungwa juu ya ukuta na mlango wa kioo unaelekea ndani zaidi.

Watu wawili wanapita kwenye maji ya mafuriko yaliyojaa matope karibu na makaazi ya mabati. Samahani na vitu vingine vimezagaa huku nguo zikiwa zimeanikwa juu ya uzio. Mandhari inaonyesha athari za mafuriko katika eneo la makaazi.

Chupa ndogo za glasi zilizojaa unga wa rangi ya kahawia zimefungwa kwa vifuniko vya fedha. Zimetawanyika juu ya uso wenye muundo wa kitambaa. Mandhari ni ya kawaida bila vifaa vya maabara.

Katikati Kuna kipuyu kilichopambwa kwa kamba, shanga, makanda na vitamba vidogo juu yake kuna sanamu ndogo ya kuchanga uku nyingine kubwa ikiwa nyuma.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe anafanya uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa cha slit lamp , mgonjwa ameketi akielekeza macho kwenye darubini hiyo.

Chupa nyeupe imeandikwa Cranberry pills for UTI pamoja na msimbopao na tarehe fifteen zero three . Dawa hii inalenga kusaidia matatizo ya njia ya mkojo. Nyuma kuna chupa nyingine zilizofifia zikionyesha mazingira ya kitabibu.

Watu waliovaa vizibao vya blue vyenye nembo mbalimbali wamesimama pamoja kushiriki tukio maalum. Baadhi wanashika karatasi na chini kuna mikoba nyekundu yenye alama nyeupe.

Watu wamekusanyika karibu na sehemu ya kugawa maji, huku mitungi ya manjano ikiwa imetandazwa chini, vyongozi wawili waliovaa suti wmesimama mbele wakikagua au kuelezea mfumo wa maji.

Chupa yenye kiowevu jekundu kimeandikwa aris botanical arovet na ina ujazo wa lita moja. Maelezo yanasisitiza kuwa ni bidhaa ya watu wazima pekee na ihifadhiwe mahali penye baridi na pakavu.

Mtu amezungukwa na kundi kubwa la nzige walioko angani na ardhini. Mazingira ya kijani yameadhiriwa na uvamizi huo wa wadudu. Tukio hili linaashiria changamoto kubwa kwa wakulima na uzalishaji wa chakula.

Kifurushi cha dawa ya kutuliza maumivu kina boxi na chupa zenye rangi nyeupe na ya manjano. Maandishi ANALGESIC DRUGS yanaonekana pamoja na mchoro wa muundo wa mwelekuli.

Nzige, wameruka kwa wingi juu ya vichaka huku mwanga wa jua uking'aa nyuma yao. Mazingira haya, yanaashiria uvamizi wa nzige unaoweza kuathiria mimea. Tukio hili linauhusiano na changamoto za kilimo na mazingira.

Muuguzi anamchoma mtoto sindano ya chanjo, huku mama akimshikilia kwa utulivu. Wazazi wengine, wamesubiri huduma wakiwa na watoto wao. Mazingira ni ya campaign ya chanjo katika kituo cha huduma.

Watu sita wamevaa mavazi ya kujikinga na wanatembea kwenye shamba lenye miomea iliyopangwa mistari. Kila mmoja anabeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni. Wanaonekana wakifanya kazi ya kilimo kama kunyunyiza dawa.

Mgonjwa amelazwa akipokea hewa kupitia kifaa maalum huku muuguzi akiwa amevaa mavazi ya kujikinga. Vifaa vya matibabu vimepangwa nyuma vikisaidia katika uangalizi wa kiafya.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga, akiwa tayari kwa kazi ya kitabibu. Vifaa vya matibabu kama glove , dawa ya maji, vimepangwa mezani. Mazingira haya yanasisitiza haa, tahadhari na usalama katika huduma za afya.

Mwanaume aliyevalia kofia ,shati la mistari na jeans amesimama karibu bango juepe lenye maandishi mekundu. Bango linatangaza huduma za dawa za mpenzi na nguvu za kiume kutoka kwa doctor Manyuri.

Kifurushi cha dawa kimeandikwa Azomax 500 Azithromycin na kina vidonge sita vilivyofunikwa kwa filamu. Vidonge vitatu viko wazi kwenye kifungashio cha plastiki mbele ya boksi. Dawa hii ni antibiotic ya matumizi mbalimbali.

Barabara imejaa maji huku magari na pikipiki na za magurudumu matatu, yakipita kwa taabu. Watu wanatembea kandokando wakiwa na miavuli ukuta mrefu na miti iko pembeni. Wamebeba miavuli. Mvua kubwa imesababisha mafuriko yanayozuia harakati za kawaida.

Bidhaa za Kigwe Power King gravity zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu ya mbao. Kuna chupa na boksi za ukubwa tofauti zenye rangi za kuvutia kama nyekundu, njano na zambarau. Nembo na maandishi ya bidhaa yanaonekana kwa wazi.

Mkono umeshika chupa mbili za dawa za miti shamba na mfuko mdogo wenye vidonge na kadi ya kliniki. Maandishi yanaeleza kuwa ni mchanganyiko wa dawa za asili kwa matatizo mbalimbali. Kadi ina jina la Emanuel Herbal clinic na maelezo ya mawasiliano.

Kipande cha nyasi kimesimama katikati ya eneo kama lenye vumbi na miti iliyokauka. Dumbwi la maji lina nguo zilizotundikwa kwenye mti vinaashiria maisha ya kila siku. Mandhari ni ya jangwani yenye changamoto za mazingira.

Mtu aliyevalia jaketi nyekundu. Amesimama kwenye mashua ya mbao iliyojaa magodoro, mito, blanketi, mabegi na masanduku. Anashika mti mrefu kwa ajili ya kuongoza mashua.

Moto mkali unasambaa kwenye eneo lenye miti, ukiteketeza uoto na kutoa moshi mzito, unao funika anga, baadhi ya miti imefunikwa na moshi, huku, mingine, ikiwaka.

Mtu aliyevalia mavazi kamili ya kujikinga. Anashughulikia vyombo vya kemikali kwenye gala. Vifaa vya usalama vinajumuisha glavu, maski ya kupumulia na miwani ya kinga.

Mgonjwa amelazwa ndani ya mashine ya MRI kwa ajili ya uchunguzi wa kina. Mhudumu wa afya amesimama karibu kuhakikisha usalama wa ufanisi wa mchakato. Teknolojia ya kisasa inatumika katika mazingira ya hospitali.

Kifurushi cha chanjo ya homa ya manjano ya Tamaryl kina chupa ya unga, sindano iliyojaa kiminika, na sindano mbili za kujifunga. Maelezo yanaeleza matumizi ya chanjo hai, kwa njia ya sindano ya chini ya ngozi au ya misuli.

Kundi la watu wamesimama nyuma ya meza yenye pedi na taulo za kike wakishikilia mabango ya kuhamasisha kuhusu hedhi. Tukio linahusiana na kampeni ya elimu ya afya ya uzazi kwa jamii.

Watu wawili wamevalia mavazi ya kujikinga kikamilifu wakifanya usafi wa kina ndani ya chumba, mmoja ananyunyiza dawa karibu na meza, mwengine ana futa kaunta kwa kitambaa cha manjano.

Watu wawili wameketi mezani ndani ya hema. Mmoja amevaa shati la manjano na mwingine amemshika mtoto. Karatasi, dawa ya kutakasa mikono na barakoa zipo mezani. Mazingira yanaashiria mazungumzo ya ushauri au huduma ya kijamii.

Watu wawili wapo ndani ya chumba. Mmoja ameketi mezani na mwingine amesimama akiwa ameshika kifaa cha mbao. Mavazi ya koti jeupe yanadokea mazingira ya kitaalamu, labda ya afya au elimu.

Madaktari wa meno wanatoa huduma kwa mgonjwa aliye kwenye kitanda cha matibabu. Wamevalia mavazi ya kinga na wanatumia vifaa maalum. Hali inaonyesha utunzaji wa afya ya kinywa kwa uasalama wa hali ya juu.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno, akionyesha ishara ya kidole gumba juu. Mhudumu wa meno aliyevalia koti jeupe na glavu amesimama pembeni. Kompyuta mpakato ipo mezani nyuma yao.

Mtu wa huduma wa afya aliyevalia barakoa na koti jeupe amempatia mtu chanjo kwenye mkono wa juu. Chanjo inatolewa wakiwa nje karibu na kontena la buluu lenye msalaba mwekundu. Mazingira yana mimea na majengo yakionyesha eneo la kijijini.

Mtaalamu wa afya anafanya uchunguzi wa masikio kwa mtu aliyevalia fulana yenye ujumbe wa kampeni ya usikivu. Mandhari inaonyesha juhudi za kuelimisha jamii kuhusu afya ya kusikia.

Mtungi mkubwa wa maji safi umesimama juu ya jukwaa la mbao na bomba chini yake. Watoto watatu waliovaa sare za shule wanasimama karibu mmoja akijaza chupa na wengine wakitazama.

Watu wamekusanyika nje wakiwa na glavu, barakoa na vifaa kama majembe, wakishiriki shughuli ya kijamii au usafi. Majengo yako nyuma na tukio linafanyika katika eneo la wazi.

Watu wawili wanachota maji kwa kutumia madumu ya njano, kutoka kisima cha ardhini, mazingira ni kame yakionyesha uhaba wa maji. Shughuli hii ni sehemu ya maisha ya kila siku katika maeneo yenye changamoto za maji.

Muuguzi anamhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya incubator , katika chumba cha wagonjwa mahututi. Vifaa vya matibabu vimepangwa karibu kwa uangalizi wa karibu. Hali hii inaonyesha umakini katika huduma za afya kwa watoto wachanga.

Wahudumu wawili wa afya ya meno, wanatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari , mmoja anatumia kifaa chenye mwanga wa buluu mwingine anasaidia kwa kifaa kingine. Wamevaa glavu na sare zenye nembo ya kliniki ya dent mind .

Muuguzi anamsaidia mtoto mchanga aliyelazwa kitandani huku akiwa na stethoscope shingoni, mazingira ni safi na yenye utulivu wa hospitali, saa ukutani inaashiria ufuatiliaji wa muda wa huduma.

Watu kadhaa wanatembea kwenye maji ya mafuriko yaliyofika magotini, wawili wakibeba viatu mikononi, mmoja amevaa shati la kijani na suruali ya beige , mwengine hoody ya waridi yenye uso na tabasamu.

Watu wengi wakiwa na watoto wameketi nje kwenye viti vya plastiki wengi wao wakiwa wamevaa barakoa na kuinua mikono, mandhari inaonyesha miti na jengo lenye paa jekundu.

Mtu ananawa mikono kwenye kituo chenye nembo ya UNICEF na maandishi yanayohimiza matumizi ya sabuni . Konteina jeusi la roto lina bomba chini na kiti cha plastiki kijani kipo pembeni.

Watu wawili wanasukuma pikipiki kwenye barabara iliyojaa maji ya tope hadi magotini. Pikipiki imebeba mitungi ya manjano huenda ni ya mizigo au mafuta. Mazingira ya kijani na anga yenye mawingu yanaonekana nyuma.

Mgonjwa amekaa na kuweka kidevu na paji la uso kwenye kifaa cha kuchunguza macho. Mtaalamu aliyevalia koti jeupe na glavu, anaendesha kifaa hicho.

Wataalamu wawili wa meno wamevaa Makoti meupe na barakoa wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha tiba. Vifaa vya meno vimepangwa kwenye tray karibu nao na chumba kina pazia la buluu, kompyuta na vifaa vya matibabu mezani.

Wauguzi wawili wanawahudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye vitanda maalum. Chumba kina vifaa vya kisasa vinavyosaidia uangalizi wa kiafya. Huduma inaonekana kuwa ya hali ya juu na yenye umakini.

Mtu aliyevalia mavazi yakujikinga na kofia ananyunyiza dawa kwenye shamba la mpunga kwa kifaa kirefu. Mtungi wa dawa uko mgongoni na mimea uunakua ndani ya maji

Daktari na msaidizi wake wanamwangalia mtoto mchanga kitandani katika mazingira ya hospitali, vifaa vya matibabu vipo karibu vikisaidia katika huduma ya kiafya, hali inaonyesha uangalizi wa karibu na mtoto mdogo.

Mtafiti amevalia glavu na koti maalum akichunguza sampuli kwenye sahani za petri. Vifaa vya maabara vimepangwa mezani kwa uangalifu. Mwanga wa meza unatumika kuangazia kazi ya uchunguzi wa vijidudu.

Mkono unashika sindano inayochukua dawa kutoka kwenye chupa. Pembeni kuna boksi la chanjo ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubella aina ya MMR-II, boksi lina dozi kumi za mililita 0.5 na maelezo ya asili ya kila chanjo.

Mwanamke anashikilia begi ya hedhi mbele ya wanawake wengine wawili katika mazingira ya kijamii. Vazi lake ni kitambaa cheupe na cheki ikionyesha utamaduni wa eneo hilo. Tukio linaangazio elimu ya afya na usafi wa hedhi kwa wanawake.

Ndani ya ambulanzi kuna vifaa vya matibabu. Makabati ya rangi ya chungwa na machela yenye godoro jeupe na mikanda ya chungwa. Kiti cha chungwa chenye mkanda wa usalama kipo kwa mhudumu.

Mtu amelala kitandani akiwa ameshika chupa ya dawa na karatasi yenye maelezo ya matibabu. Anaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali au nyumbani akipokea matibabu. Mavazi yake ni ya rangi zambarau.

Mtu anapokea sindano kwenye mkono wa juu kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia sare ya bluu na barakoa. Eneo la sindano linatakaswa kwa pamba kabla ya kuchomwa. Pazia la bluu lipo nyuma pamoja na vitu visivyoeleweka vizuri.

Dawa ya Zethruny two fifty ina vidonge vya rangi ya chungwa vilivyopangwa kwenye paketi na masanduku matatu. Kila kidonge kina Azithromycin two fifty mg na hutumika kwa maelekezo, maelekezo ya daktari.

Moto mkubwa unateketeza jengo la mbao na chuma. Ukiwaka kwa rangi kali za machungwa na manjano. Paa na kuta zimeharibika vibaya kutakona na miale hiyo. Tukio linaonyesha hatari na uharibifu mkubwa.

Kundi la watu waliovaa mashati ya kijani na vizibao vya buluu, wanainua vifaa vya kielektroniki mikononi. Wamekusanyika nje karibu na miti na jengo, wakishiriki shughuli iliyoratibiwa.

Mzee aliyevalia koti na kofia nyeupe, anafungua sanduku la chuma lenye maandishi peter India company saga lilojaa vifurushi vinavyoweza kuwa dawa au miti shamba.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akizungumza na wanafunzi walioketi kwenye madawati wakinyanyua vijitabu . Ukutani kuna mabango likiwemo la lions club na madirisha makubwa yanayoleta mwanga.

Wanawake wanne wamevalia mavazi ya kitamaduni na mapambo wakibeba viombo vya maji kichwani wanasafiri kwa pamoja katika mazingira ya kijijini yenye ardhi kavu. Mandhari inaonyesha maisha ya kila siku ya jamiii ya vijijini.

Mzee ameketi ndani ya nyumba ya udongo, huku akikata kuni kwa panga, amevaa mavazi ya kitamaduni na kofia yenye manyoya. Kalenda ya mwaka 2007 imo ukutani, ikionyesha mazingira ya nyumbani ya kijadi.

Chupa za chanjo ya surwa, matumbwitumbwi na rubella zimepangwa mezani pamoja na sindano. Kila chupa inakipimo cha dozi moja ya mililita zero point five . Mandhari haya yanasisitiza umuhimu wa chanjo katika kinga ya magonjwa.

Mtu aliyevalia koti la njano, barakoa na glavu anamlisha dawa ya mdomo mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mzazi. Wengine waliovaa mavazi ya kampeni ya chanjo wapo nyuma. Tukio linafuata taratibu za usalama wa afya.

Mtu ameketi mezani na mtoto akiandika kwenye daftari, huku simu ikiwa mapajani, kuna begi jeusi lenye maandishi community health anmd development , na boxisi jekundu lililo wazi lenye vifaa vya matibabu.

Mtu ameshika kizima moto akima moto uliowaka kwenye chombo kidogo. Amevaa nguo nyeusi na suruali ya kahawia katika eneo la maegesho. Tukio linaonyesha mafunzo au juhudi za kukabiliana na dharura.

Watoto wawili wanasafisha mikono yao kwa maji yanayotoka kwenye bomba la kontena jekundu lililoandikwa HAND WASHING STATION . Kontena limewekwa juu ya stendi ya chuma na nyuma kuna jengo ya PALANYA HEALTH CENTER.

Wahudumu wa afya watatu, wamevalia mavazi ya upasuaji, wakifanya operesheni kwa makini. Mikono yao imeelekezwa kwenye sehemu ya mwili wa mgonjwa, aliyefunikwa kwa kitambaa maalum. Vifaa vya hospitali na taa za upasuaji zimewekwa tayari kwa kazi.

Jengo linaangushwa kwa kutumia machine , mashine ya kuchimba ya manjano huku vifusi vikiwa vimetapakaa. Askari wawili na wafanyikazi waliovalia vesti ya rangi ya chungwa wanasimamia shughuli hiyo.

Chumba cha mbao chenye paa la bati kimejaa chupa za plastiki na glasi zilizo na majimaji ya kahawia zingine zikiwa na lebo. Kuta zina nyenzo mbalimbali zilizoning'inizwa kama namba, vifaa na mfuko wa kitambaa wa bluu.

Chupa na viombo vya virutubisho vya Vitamin D3 zimepangwa pamoja. Wakiwa na aina tofauti kama Gammies, Soft gel's vidonge na matone ya kiowevu. Majina ya chapa kama Nordic Naturals Circulant and Nature Med yanaonekana.

Mtu amevaa mavazi ya kinga akiwa amebeba madumu yenye alama ya sumu. Rangi ya madumu ni njano na bluu ikionyesha kemikali hatari. Mzingira ya kiwanda yanasisitiza tahadhari na usalama kazini.

Mtu aliyevaa koti jeupe anamsaidia mwingine aliyeegemea mikono na magoti juu ya godoro la rangi. Sakafu ni ya mbao na dirisha lipo nyuma. Vifaa vya kusaidia kutembea kama magongo na kiti cha magurudumu vipo pembeni.

Maji mengi yamejaa barabarani na kusababisha msongamano wa magari yaliyokwama. Baadhi ya magari yamezama kabisa yakionyesha athari kubwa za mafuriko. Jengo kubwa limeonekana upande wa kulia likiwa karibu na eneo lililoathirika.

Mwanamke ameketi akizungumza na mhudumu wa afya katika chumba chenye meza na dawa. Ukuta umebandikwa karatasi nyingi za taarifa. Mazingira ni ya huduma ya afya ya jamii.

Chupa ya glasi ya kahawia yenye kofia nyeusi ina dawa ya Vitamin D3 lenye kipimo cha fifty thousand iu kwa kila mililita. Imetengenezwa kwa mafuta ya zabibu na alkoholi ya benzil kwa matumizi ya sindano pekee

Mama amemshika mtoto mchanga alyezaliwa hivi karibuni, akiwa amefunikwa kwa blangeti jeupe, wameketi ndani ya hospitali wakisubiri huduma au wakipata uangalizi wa awali.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na buluu akimshika mgonjwa kidole kwa uchunguzi wa kiafya, mgonjwa amevaa nguo yenye maua ya rangi ya chungwa na hereni za dhahabu. Wapo katika kliniki yenye vifaa na mabango ya matibabu.

Mtu aliyevalia shati jekundu, suruali ya Jeansi na pochi ya kijani. Anashika boksi la barakoa la kutupa, huku akiwa amevaa glavu. Wengine wamesimama nyuma, mmoja akiwa na fulana nyeupe, na mwingine na fulana yenye mikanda.

Watu wawili wanatumia ndoo kutoa maji kwenye eneo lililo furika. Mmoja akiwa na ndoo nyeupe na mwingine ya buluu. Maji yamejaa karibu na lango yakifunika ardhi. Tukio linaonyesha jitahada za kukabiliana na mafuriko.

Mtu aliyevalia koti jeupe na kofia anapulizia mitungi ya oksijeni kwa chupa ya dawa, mitungi imepangwa kwa safu, mengine ikiwa na kutu .Eneo la ukaguzi limeandikwa kwa bango la buluu ukutani.

Mtu amevaa koti na kaptura ananyunyiza dawa kwenye mimea kwa kutumia kifaa cha mkononi, mtungi mkubwa wa buluu uko mgongoni ukiwa na kimininika cha kunyunyiza .

Wahudumu watatu wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Vifaa vya tiba na skrini vipo karibu huku mwangaza wa asili ukiingia kupitia madirisha makubwa.

Vifaa vya kitamaduni vimepangwa juu ya kitambaa cheupe. Vikiwemo mashada ya matunda, vyombo vya shanga na manyoya. Kuna chupa zenye unga na vimiminika pamoja na beseni jekundu lenye vitu mbalimbali. Mandhari inaashiria shughuli za mila au tiba asilia.

Mtu amevaa gauni la hospitali na amewekewa elektrodi kwenye mkono zikichochea misuli kwa njia ya umeme. Mhudumu wa afya anashika mkono wake kwa msaada au uangalizi. Kuni za bluu ziko nyuma huenda ni sehemu ya vifaa vya tiba.

Muuguzi anamchoma mgonjwa sindano, huku wote wakiwa na balakoa kwa tahadhari. Vifaa vya matibabu vimepangwa mezani karibu nao. Tukio hili, linafanyika katika mazingira ya huduma ya afya.

Kuna boksi na ampuli tano za chanjo ya homa, ya njano iliyogandishwa kwa ajili ya sindano ya misuli au chini ya ngozi. Kila dosi ina virusi hai vya aina ya 17-D pamoja na viambato kama lactose na sorbitol .

Gari la mizigo imepinduka na maji imejaa barabarani yakizuia njia. Watu wanapita kwa taabu kando ya mafuriko. Hali hii inaleta hatari na usumbufu kwa jamii.

Mwanamke wa wauguzi, anatoa huduma ya kwanza kwa mgonjwa aliyelala ardhini. Watazamaji watatu wamesimama karibu wakifuatilia kwa makini. Mazingira ya nje yana nyasi na miti.

Mapokezi ya kliniki ya meno ya faint touch dental care yana dawati ya chuma, mashini ya kadi na vipeperushi. Ukuta wa nyuma una neno ya kliniki na saa upande wa kushoto.

Chupa ya kijani ya vidonge vya chuma ya nature bounty .Ina vidonge mia moja. Kila kidonge kina miligramu sixty five za chuma kutoka ferocious sulphate .Dawa hii husaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu.

Wahudumu wa afya waliovaa barakoa na vizibao vya njano wanampatia mtoto chanjo akiwa ameketi kwenye paja la mtu mzima. Ukuta wa nyumba una vipeperushi kuhusu taarifa ya kampeni ya surua na rubella.

Wauguzi wawili wamevaa sare za bluu wakimhudumia mama na mtoto mchanga katika chumba cha hospitali. Vifaa vya matibabu, ubao wa ratiba na skrini ya televisheni vipo ndani ya chumba. Kitanda chenye mashuka meupe na meza ya pembeni vimewekwa karibu.

Kopu jeusi lenye kifuniko cheupe, limeandikwa Balijam, na lina maelezo ya matumizi kwa wanawake. Maandishi yanahusu utamu wa damu, faraja ya ndani ya kuondoa muwasho. Muundo wa lebo una rangi angavu, na maandishi ya kiswahili.

Mkono uliovaa glavu unashika sindano yenye kichomo pamoja na chupa ndogo iliyoandikwa vaccine kiyoevu ndani ya chupa kinaashiria dawa ya chanjo. Mandhari ya nyuma ni rangi ya buluu nyepesi.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa na majeraha kichwani na mkononi. Ukuta wa hospitali una rangi angavu na vifaa vya matibabu viko karibu. Dirisha lenye pazia lipo upande wa kulia wa kitanda.

Mama ameketi akichanjwa na mhudumu wa afya aliyevalia glavu. Hema la rangi ya manjano limesimama nyuma yao likiwa na vifaa vya matibabu pembeni. Mazingira haya yanahusiana na huduma za afya ya jamii.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare ya kijani na stetoskopu anamhudumia mtoto mchanga aliyezongwa kwa kitambaa jeupe lenye madoa ya waridi. Mtoto amelazwa kwenye kitanda cha plastiki kilicho wazi.

Tawi la mti uliokauka limesimama pekee kwenye ardhi kafu

Chupa ya chanjo ya MMR yenye dosi moja ma mililita 0.5 imetenengezwa na Mark Sharp Ndome. Maandishi yanaeleza kuwa chanjo hii hulinda dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubella.

Wahudumu wa afya wawili wamevalia mavazi ya upasuaji wakimhudumia mgonjwa aliyelazwa. Vifaa vya matibabu vimetumika kwa uangalifu wakati wa upasuaji, mazingira ni ya chumba cha upasuaji hospitalini.

Mtu mmoja anatoa huduma ya kiafya kwa kumushika mgonjwa mwenye matatizo ya ngozi mkononi , glavu za usafi zinatumika Kwa tahathari, tukio linaashiria matibabu na uchunguzi wa kiafa.

Wagonjwa wamesimama na kuketi wakisuburi huduma katika kituo cha afya. Meza ina sanitizer na karatasi za usajili. Mazingira ni ya foleni ya huduma za matibabu.

Jengo limeporomoka na watu wengi wamesimama juu ya kifusi huku wengine wakishiriki katika shughuli za uokoaji, kikosi cha mazima moto kipo kazini likiwa na sare rasmi.

Wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji wakifanya kazi kwa ushirikiano ndani ya chumba cha upasuaji. Mmoja anatekeleza upasuaji huku mwingine akisaidia wakiwa wamezungukwa na vifaa vya kitabibu. Mazingira haya yanadhihirisha umakini na ushirikiano katika huduma ya afya.

Mtu amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi ya mistari miekundu na mieusi huku mwingine akivuta mguu wake kwa uangalifu. Mvaaji wa fulana ya kijivu anaonekana kufanya mazoezi ya tiba ya mwili.

Mtaalamu wa meno amevaa barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha tiba. Anatumia vifaa vya meno katika chumba kikubwa chenye vituo vingi vya matibabu.

Daktari amevalia koti jeupe akimchunguza mgonjwa aliyeketi kitandani .Mkono wa mgonjwa unashikwa kwa uangalifu ikiashiria uchunguzi wa kiafya ,mazingira ni ya chumba cha hospitali.

Mwanaume anamwangalia mtoto mchanga aliye kwenye kifaa cha kusaidia kupumua. Mtoto mwingine amelazwa karibu akipokea huduma sawa. Mazingira ni ya hospitali yakilenga uangalizi wa watoto wachanga.

Mhudumu wa meno aliyevalia vazi la upasuaji na koti jeupe lenye nembo ya View Dental anatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala. Anatumia vifaa vya tiba huku akiwa amevaa glavu nyeupe.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare ya buluu na stetoskopu shingoni, anamkagua mtoto mchanga aliye ndani ya incubator . Mtoto amelazwa juu ya blanketi lenye michoro na ameunganishwa na mirija ya matibabu.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa amefunikwa kwa shuka ya kijani na nyeupe akimbeba mtoto aliyezongwa kwa blanketi ya waridi. Watu kadhaa wamesimama karibu wakizungumza naye. Ukuta una maandishi Maternity Department Unit na saa ya ukutani.

Mtu anamimina kidonge cha rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa ya motrine IB , dawa hiyo iko kwenye kinganja tayari kuokomezwa mazingira ni ya matumizi ya dawa binafsi.

Watu watatu wamevalia barakoa , mmoja akiwa na koti la jeupe la maabara akizungumza na wenzake. Katika mazingira ya ndani, kuna masanduku mengi yaliyoandikwa UNICEF na RUFT. Tukio linaashiria shughuli za msaada wa kibinadamu au afya.

Mtu amebeba mtungi wa manjano mgongoni, huku akiwa amevaa sketi ya rangi mbalimbali na blausi ya rangi ya chungwa. Mwingine yupo nyuma naye pia amebeba mtungi kama huo. Mazingira ni kame na kavu.

Mtoto anafanya mazoezi ya tiba ya viungo akisaidiwa na watu wawili. Anatumia pau za kutembelea, huku mpira ukiwa karibu, ikiashiria motisha na michezo. Mazingira ni salama, na yenye msaada wa maendeleo ya kiafya.

Wataalamu wawili wa meno wamevaa barakoa , na glavu wakimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya kisasa. Mmoja amevaa koti jeupe lenye jina Sarah na mwingine sare ya kijani.

Watu waliovaa mavazi ya kujikinga kikamilifu wanashughulikia mwili uliolazwa kwenye shiti nyeupe wakiiweka kwenye gari nyekundu aina ya pick-up kila mmoja amebeba container la buluu mgongoni.

Mkulima amevaa glavu na koti akinyunyuzia dawa kwenye mimea kwa kutumia pump ya mgongoni. Mazingira ya shamba ni ya kijani kibichi na mti imezunguka eneo hilo. Shughuli hii inalenga kulinda mazao dhidi ya wadudu.

Kopo jeupe la plastiki limeandikwa Gudatun kwa herufi za kijani likieleza kuwa ni dawa ya kutibu tezi dume kupanuka. Chini kuna mahandishi 100% Natural na mchoro wa viungo vya uzazi wa kiume limewekwa juu ya mbao na nyuma kuna Qr Code na mahandishi ya Mpesa.

Mtu aliyevalia koti la njano na buti nyeupe anatembea kwenye eneo lililojaa maji huku akiwa na container la buluu mgongoni, mandhari ina miti na majani yaliyofunukwa na mafuriko .

Mhudumu wa afya anamchoma mtoto sindano ya chanjo, huku mama akimshikilia kwa utulivu. Watu wachache wamesimama karibu wakisubiri huduma. Mazingira ni ya kampeni ya afya ya jamii.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare nyeupe yenye mapambo mekundu, anampa mtoto dawa ya matone kwa kutumia kifaa kidogo. Mtoto ameshikiliwa na mtui aliyevaa fulana ya pinki na kofia nyekundu.

Chupa mbili za chanjo ya homa ya manjano, ziko pamoja na sindano yenye kofia ya rangi ya chungwa. Kopo la vidonge vya rangi ya chungwa, kopo jeupe na glavu za blue . Vifaa hivi vinahusiana na kinga dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano.

Mhudumu wa meno aliyevalia mavazi ya buluu na kifaa vya kujikinga anafanya kazi kwenye kiti cha tiba kilicho na vifaa vya kisasa. Ukuta wa kijani unaadikwa mstari wa bibilia kutoka Zakaria 4:6 .

Mtu amesimama karibu na kifaa cha kutoa sabuni huku akishika kikombe mkononi. Mabomba ya maji na mabango ya maelekezo vipo ukutani. Tukio linaashiria usafi au maandalizi ya kunywa maji.

Watu wawili wamekaa kitandani ya hospitalini, mmoja amevaa pajama za pinkii na kofia ya buluu . Mwengine shati jeusi, mtoto mchanga amefungwa kwenye blanketi jekundu lenye , maandishi na amevaa kofia ya rangi nyekundu na nyeupe.

Daktari anamchanja mtoto mdogo huku mama akimshika kwa upole. Mazingira ni ya kimatibabu yasisitiza umuhimu wa chanjo kwa afya ya mtoto. Wote wanaonekana kutulia wakati wa zoezi hilo.

Daktari anatoa ushauri kwa mgonjwa katika chumba cha matibabu vifaa vya tiba na karatasi vipo kwenye meza huku wahudumu wengine wakiwa kazini nyuma mazingira ni ya huduma ya afya ya msingi.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kujikinga na gesi wakimimina kemikali kutoka kwenye mitungi ya buluu, hadi kwenye pipa jeusi. Wapo katika eneo la viwandani lenye miundo ya chuma na vizuizi vya njano.

Mtu aliye na bendeji mkononi na kitambulisho cha hospitali anasimama karibu na kitanda cha mtoto mchanga aliyezaliwa. Mtoto amelazwa katika blanketi na mashine na standi ya jipu vinaonekana nyuma.

Mtoto mchanga anapewa chanjo ya matone na mtu aliyevaa koti la manjano lenye maandishi ya kampeni ya afya , mtoto amefunikwa kwa blanketi , jeupe na kofia lenye rangi nyekundu na nyeusi.

Mtu aliyevalia nguo ya kijani anambeba mtoto mchanga aliyezongwa na blanketi ya waridi akiwa na kofia na sweta nyeupe. Nyuma kuna ukuta wa buluu, dirisha lenye mapazia meupe na mapazia meupe na kitambaa kilichofungwa fundo. Mazingira yanafanana na ya hospitali.

Wazima moto wanachimba kifusi wakitafuta manusura katika eneo lililaodhiriwa na kuporomoka kwa mjengo. Vifaa vya uokoaji vimetumika kwa juhudi kubwa. Hali inaonyesha majanga ya gafla na msaada wa haraka.

Orodha ya magonjwa kama pumu, malaria, kisukari, na shinikizo la damu, imebandikwa nje ya duka la dawa za asili. Mizizi na mimea ya tiba, imetundikwa kwa ajili ya wateja.

Umati wa watu wamesimama kando kando ya kingo zilizoharibika vibaya na mmomonyoko. Maji ya matope, miti iliyong'olewa na mabaki yanayoonyesha athari za maafa ya asili. Baadhi yao wanapiga picha wakichunguza hali ya eneo.

Watu wamekusanyika kwenye jengo dogo la buluu na beige , wakijaza maji kwenye mitungi ya manjano na nyeupe kutoka kwenye bomba. Ardhi ni ya mchanga na kuna miti michache nyuma.

Muuguzi anadunga sindano kwa mtoto mchanga aliyeshikwa na mama yake. Watu kadhaa wameketi wakisubiri huduma katika chumba cha afya. Tukio hili linahusiana na campaign ya chanjo na ulinzi wa afya ya watoto.

Kibuyu kikubwa cha plastiki chenye kiowevu jekundu kimezungukwa na vikombe vya tamaduni vilivyopambwa kwa shanga. Kuna vibuyu vingine vyenye dawa vya asili na kikombe chekundu lenye manyoya ya mnyama .

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya hospitali na stethoskopu shingoni , anamhudumia mtoto mchanga , mtoto ameshikiliwa na mtu aliyevalia nguo ya manjano huku vifaa vya matibabu vikiwa mezani.

Mtu aliyevalia shati ya manjano yenye rangi za kijani na buluu, pamoja na kofia nyeupe anashika sindano na chupa ndogo , mtu mwingine aliyavalia shati nyekundu yupo nyuma , na kuna mabango yanoyoashiria tukio la afya.

Mtu ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu aliyevalia fulana ya blue na kushika sindano. Sanduku la baridi lenye maandishi stop linaonekana karibu likiwa na chanjo.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga ananyunyuzia dawa sehemu yenye bidhaa zilizofunikwa kama mboga. Eneo linaonekana kuwa soko au ghala likizingatia usafi na tahadhari za kiafya.